Chupa tatu za vinywaji za bia zikiwa kwenye meza, chupa izo zina alama za chapa tofautitofauti.

Duka dogo linalouza maziwa, vitafunwa pamoja na bidhaa nyingine za matumizi madogomadogo ya nyumbani, napia ikionyesha mteja ameshika chupa ya plastiki ya maziwa.

Mashine ya kisasa inayotumia mfumo wa pesa kununua maziwa ambayo yana virutubisho vyote vya asili na yapo tayari kwa ajili ya kunywa.

Duka la "Wafeys milk bar" ambalo nishughulisha na kuuza bidhaa, kama maziwa mtindi, chai, vitafunwa na mara.

Mashine inayotoa maziwa, ambapo watu wanaweza kupata maziwa moja kwa moja kwa njia ya kiautomatiki.

Sebure iliwa imepangwa kwa muonekano mzuri kwa kutumia samani mbalimbali ikiwemo masofa, meza za mbao pamoja na makabati.

Samani mbalimbali ikiwemo kabati, kiti cha mbao, makochi ambavyo vimetengenezwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali na vikotayari kwa ajili ya kuuzwa.

Masofa meupe ambayo yako kwenye muonekano mzuri, na wa kuvutia. Masofa hayo yanaweza kutumika kuboresha muonekano wa nyumba.

Watu wakiwa wanauza na kununua bidhaa mbalimbali sokoni, ikiwemo miogo ndizi pamoja na mahitaji mengineyo ya nyumbani.

Watu wawili wakiwa sokoni wanauza bidhaa mbalimbali ikiwemo: ndizi, nyanya, mananasi, machungwa, vitunguu na matikiti ili waweze kujiongezea kipato.

Wauzaji wakiwa wamepanga mikoba yenye rangi tofautitofauti, ikiwa imepangwa kwenye eneo la soko na watu mbalimbali wakiwa wanapita eneo hilo.

Pikipiki zikiwa zimeegeshwa pembezoni mwa eneo la barabara na eneo hilo ni eneo la kibiashara, likiwa linatoa huduma za pesa kupitia simu za mkononi.

Simu ya mkononi ambayo inatumika kufanya huduma za kifedha kwa njia ya simu, na njia hii ni rahisi na salama kwa watumiaji.

Majengo mengi ya ghorofa ambayo yakiwa katika muonekano mzuri, na mengine yakiwa bado yanaendelea kujengwa, kwa ajili ya kupangishwa nyumba za kuishi au ofisi.

Makoti mbalimbali ambayo yametundikwa kwenye kuta za duka yakuwa, yanaonekana kwenye rangi tofautitofauti kwa ajili ya kuuzwa.

Maduka mbalimbali ya biashara yanayouza vitu kama nguo, vifaa vya nyumbani yanaweza yakawasaidia wateja kupata vitu kwa mahali pamoja.